Wachezaji wawili kwenye uwanja huo uliotiwa alama nyeupe, mmoja amechuchumaa na kumshika mchezaji huyo aliyelala kifudifudi na kufumbwa macho. Nyuma Yao, kuna ubao unaowaka na kuandikwa Omega na alama walizopata zimeandikwa na rangi ya njano

Mchezaji huyo aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu, na anacheza mchezo wa mkuki ambao ameubeba mkononi, na mja mmoja aliyeinama kwenye kiti cha magurudumu, na kando kuna mja mmoja aliyesimama ishara kuwa anaudhuria mchezo huo.

poster ya mchezaji huyo wa Kenya aliyevalia shati nyekundu na ako kwenye uwanja uliotiwa alama nyeupe na poster hiyo inaelezea majina ya mchezaji huyo, tarehe yake ya kuzaliwa, mchezo anaocheza na ulemavu wake.

Mandhari ya shuleni, ambapo tunaona kitabu hicho, chenye maswali na mwanafunzi ameyajibu na mwalimu ameyasahihisha ishara kuwa, usomaji unaendelea katika shule hiyo.

Kompyuta, kibudi na kipanya ambavyo viko kwenye meza hiyo yenye rangi nyeupe na nyuma yake kuna dirisha lenye chuma la rangi ya kijani, manthari haya yanaeleza zaidi ishara ya kusoma katika chumba hilo.

Mandhari ya shuleni, ambapo kwenye njia hiyo iliyozingirwa na maua fupi iliyokatwa, ina chuma ndefu ambapo bendera inapeperushwa juu na gorofa la mawe lenye madirisha na milango na kifaa cha kutupa takataka inje ya jengo hilo.

Mandhari haya ni ya darasani, ambapo kwenye ubao huo, kuna michoro tofauti na maandishi na makaratasi yaliyotiwa sahihi na kalamu nyekundu, kuashiria elimu inaendelea katika eneo hilo.

Watu walioketi kwenye viti vya magurudumu na kuvalia nguo za rangi ya nyekundu na shanga shingoni na wanaendeshwa na wanaume hawa wenye suti waliosimama, na aliyetangulia amebeba bendera ya Kenya.

Ukumbi wa mazoezi ambapo kuna vifaa vya mazoezi katika chumba hicho na mwanamke huyo amevalia shati nyekundu ameketi ishara kuwa alikua anafanya mazoezi. Mandhara haya yakieleza zaidi usomaji katika eneo hilo.

Nyumba ya mawe iliyojengwa vizuri na yenye paa na ina milango ya mbao na dirisha na taili za rangi ya kahawia na nje ya nyumba hiyo kuna nyasi ya rangi ya kijani kuonyesha kuwa ni shuleni.

Mandhari ya shuleni ambapo tunaona darasa hilo la mawe lina mlango mwekundu na kwenye mlango huo, kuna karatasi lililobandikwa na lina maandishi yaliyonakiliwa; hilo ni darasa la ngapi na jina la mwalimu wa darasa hilo kuashiria elimu iko katika shule hiyo.

Kituo cha kukusanyika moto unapotokea chenye chuma na maandishi ya kijani na kinaelekeza mahali pa kuenda moto unapotokea nyuma yake kuna tanki kubwa na ardhi yenye nyasi ya kijani kuonyesha mandhari ya shuleni.

Ubao mweupe ilio nakiliwa tarehe, maswali na maandishi ya silabi na kwenye ubao huo kuna rula refu ya rangi ya chungwa, mandhari haya yakionyesha kuwa ni darasani na usomaji unaendelea katika shule hii.

Uwanja wenye nguo nyekundu wanawake kwa wanaume, na wamevalia shanga zinazopendeza, na wengine ambao wameketi, kwenye kiti cha magurudumu, na wanaendeshwa, na wamebeba bendera ya Kenya, ishara kuwa, wanajivunia nchi ya Kenya.

Mandhari haya ni ya darasani ambapo kitabu hicho cha kimombo cha gredi ya pili kilicho chakaa na kina mchoro wa maua, kiko juu ya meza hiyo nyeupe ishara kuwa elimu inaendelea katika shule hiyo.

Komputa ,kibodi na kipanya, ambavyo viko kwenye meza hiyo ya rangi nyeupe, na nyuma yake kuna dirisha lenye chuma la rangi ya kijani na vitabu mezani. Manthari haya yakieleza zaidi ishara ya kusoma katika chumba hilo.

Uwanja wa mchezo wa shuleni ambapo wanagenzi wanafanya michezo yao hapo na wana vifaa vya kuchezea na kando kuna mtu mrefu wa matawi ya kijani na maua ya njano na nyuma kuna ukuta wa mawe ambao umezingira uwanja huo.

Ubao mweupe uliobandikwa kwenye ukuta huo wa mawe na kuandikwa sheria za shule hiyo na rangi tofauti na maandishi tofauti mandhari haya yakiashiria kuwa ni shuleni na elimu inaendelea katika eneo hilo.

Wachezaji hao wenye klachi na wana ulemavu tofauti wanacheza mpira wa kandanda kwenye uwanja huo wenye mchanga wa rangi ya nyekundu, mandhari haya yana ashiria usomaji katika eneo hilo.

Mchezaji mmoja ambaye amevalia nguo ya kenya kwenye uwanja uliotiwa alama nyeupe na amepanda katika kifaa hicho ambacho anasukuma uso wake ukiwa unaonyesha usajiri wa kufika haraka, nyuma ya kiwanja kuna viti vya rangi ya samawati na waja wachache ambao wameketi kuhudhuria.

Mlango ambao umebandikwa karatasi nyeupe lenye maandishi meusi ya maabara ya kemia na biologia mandhari haya yakieleza zaidi ashara ya usomaji katika eneo hilo.

Mchezaji ambaye amevalia shati iliyonakiliwa Kenya na kuandikwa jina Kimani na amefungwa macho na anaongozwa na mja huyo ambaye amemshika mkono, kando, kuna mashabiki ambao wamehudhuria.

Mawingu yanayopendeza yenye mchanganyiko wa rangi ya samawati na nyupe, miti mirefu yenye rangi ya kijani, na chuma refu ambayo imipitishwa kamba, kuonyesha bendera inafungwa hapo, manthari haya yakiwa ya shuleni.

Maathari ya darasani ambapo kuna computa na kibodi, na vipanya kwenye meza hiyo nyeupe, na viti vya plastiki. Madirisha mawili, na moja lina pazia, ishara kuwa usomaji unaendelea kupitia komputa hizo.

Ghorofa refu la mawe lenye madirisha mapana na maua mafupi yaliyopandwa kuzingira ghorofa hio na kuna kibao cha chuma kilichonakiliwa na rangi nyekundu ikiashiria tangazo. Mandhari haya yakiashiria ni shuleni na elimu inaendelea katika eneo hilo.

Kitabu cha rangi ya samawati cha Longhorn cha somo la kompyuta, cha wanagenzi wenye gredi la saba, na kina mchoro wa mashini mbalimbali na mkono wa mja mmoja mwenye glovu, ambaye anaonyesha jinsi mashii hiyo inafanya kazi.

Mandhari haya ni ya darasani ambapo kwenge meza hiyo nyeupe kuna kompyuta iliyobandikwa karatasi la onyo mgongoni, kibodi, na kipanya na kikombe kidogo kilichotiwa kalamu ndani na kando kuna kiti ya mbao iliyoekelewa kibodi juu yake.

Kitabu chenye michoro mbali mbali na maandishi yaliyonakiliwa na kalamu nyeusi kuonyesha kuwa wanagenzi wanasoma kitabu hicho na mandhari ya elimu yako katika eneo hilo.

Mchezaji mmoja kwenye uwanja uliotiwa alama nyeupe na amepanda katika kifaa hicho ambacho anaskuma, uso wake ukiwa unaonyesha ujasiri wa kufika haraka, na kando ya kiwanja kuna kapeti ya rangi ya kijani, na nyuma taa ambazo zimemulika kwenye uwanja huo.

Mandhari haya ni ya kiwanjani ambapo mchezaji mmoja kwenye uwanja huo uliotiwa alama nyeupe na chini kuna jina yake , tarehe aliozaliwa ,mchezo anaocheza na ulemavu alionao nyuma yake kuna viti vingi vya rangi ya kijani na nyekundu.

Nyumba ya mawe iliyojengwa na yenye paa ya kupendeza na ina dirisha na taili kwenye njia hiyo na nje kuna nyasi ya kijani inayopendeza na ukuta wa mawe unaozingira nyumba hiyo.

Kitabu cha kiswahili cha wanafunzi na kina michoro mbalimbali na kinawaelekeza kuhusu matumizi ya sarufi, ishara kuwa usomaji wa lugha unaendelea katika shule hiyo.

Manthari haya yanaonyesha ishara ya kuwa shuleni na huo ni uwanja ambapo wanaginzi wanachezea ambao una vifaa mbalimbalibi ya michezo tofauti tofauti. Nyuma yake kuna ghorofa ambalo lina msalaba juu yake kuonyesha ishara ya kanisa.

Ukumbi wa michezo ambapo kuna mja huyu aliyeketi kwenye kiti cha gurudumu amevaa vifaa mkononi ambavyo vinamsaidia mkono wake usiumie anaporusha ngumi na mbele yake mja huyo aliyevalia nguo nyekundu juu anamsaidia kushika kifaa hicho anachogonga.

Mandhari haya ni ya darasani ambapo kuna shelfu ilio kwenye ukuta imewekwa faili na vitabu na kuna karatasi ya manila juu yake iliyo na maandishi na kwenye ukuta kuna chati iliyo bandikwa na ina michoro kuashiria elimu inaenea katika shule hiyo.

Jengo hilo lenye ukuta mweupe na milango na madirisha madogo na kwenye njia hiyo kuna chuma katikati zenye rangi nyeusi. Mandhari haya yakiashiria kuwa ni shuleni na usomaji unaendelea katika maeneo hiyo.

Mchezaji mmoja, aliyefumbwa macho na kitambaa hicho cha rangi ya samawati na amevalia jezi ya Kenya na jina lake kubandikwa kwenye jezi hiyo na ameinua mikono yake juu na mwenye kumwongoza amemshika, mkono wake huku akiwa nyuma yake.

Mandhari haya yanaashiria ishara ya kuwa shuleni, jumba hilo la mawe ambalo lina michoro ya aina mbalimbali kuashiria darasa na njia ya kupendeza, nyuma ya jumba hilo kuna miti iliyopandwa na ingine kutoa maua ambayo imeshika paa la darasa hilo.

Mandhari ya darasani ambapo kuna viti za wanafunzi za kuketi ili waweze kusoma na kitabu kwenye meza iyo ndogo na ubaoni kuna michoro ya aina mbalimbali ishara ya kua usomaji unaendelea katiaka darasa hilo.

Mandhari ya darasani, ishara kuwa wanagenzi shuleni wanasoma. Ubao mweupe umenakiliwa tarehe na swali kwa rangi ya samawati, na juu yake kuna michoro tofauti, na majina ya mwezi yalionakiliwa kwa lugha ya kimombo.

Wachezaji hao wawili wenye crachi mikononi ishara kuwa wana ulemavu, na wanacheza mpira wa kandanda kwenye uwanja huo wenye mchanga mwekundu, na nyuma ya uwanja huo kuna ukuta wa mawe.

Wachezaji katika uwanja huo wanaoutumia klachi kwa sababu ya ulemavu wao wamesimama katika uwanja huo wenye nyasi ya kijani na mja mmoja aliyesimama kati yao ishara kuwa anawaelekeza na kando yao kuna viti.

Waja hao kwenye ukumbi wa michezo wameketi kwenye kiti cha magurudumu na wamekinga vichwa vyao na mikono yao na waja wengine wamesimama nyuma yao. Mandhari haya yakiashiria kuwa wanajifunza kucheza mchezo huo.

Mwanamke mmoja kwenye mto huo na yumo ndani ya mashua ambayo anaendesha akitumia mikono miwili, uso wake ukiwa unaonyesha ujasiri na maji yakiwa yana nyunyiza kwenye uso wake.

Ukita mweupe ulionakiliwa na vijikaratasi vidogo siku za wiki kuanzia Jumapili hadi Jumamosi, na una michoro tofauti. Kando kuna ubao mweusi uliobandikwa cheti nyeupe na yenye maandishi meusi, ishara kuwa elimu inaendelea katika shule hiyo.

Jumba lenye ghorofa mbili, na milango iliyofungwa na kuwekwa vibao vidogo kuashiria madarasa tofauti. Mandhari haya yakieleza zaidi kuhusu usomaji kwenye shule hiyo. Nje kuna nyasi ndefu, na mti mrefu ambao una maua.

Mandhari haya ni ya darasani, ambapo tunaona karatasi jeupe, lenye maswali ambayo mwanagenzi huyo amefanya na mwalimu kuyatia sahihi, ishara kuwa usomaji unaendelea katika eneo hilo.

Karatasi za manila zenye rangi tofauti nyeupe, njano, na waridi ambazo zimezungushwa na kutiwa ndani ya kikapu hicho. Mandhari haya yakionyesha kuwa elimu inaendelea katika eneo hilo.

Komputa mbili na kibodi mbili na zenye vipanya viwili kwenye meza iyo ya rangi ya nyeupe. Ishara kuwa usomaji unayendelea katika eneo hilo, hapo kando tunaona vitabu vya aina mbalimbali.

Mandhari haya ni ya darasani ambapo darasa hilo lenye taili chini lina ubao mweupe uliowekwa rula refu ya mbao ya rangi ya kahawia na kando yake kuna kifutio cha ubao ishara kuwa elimu inaendelea katika shule hiyo.